Kundi la wamama wakiwa wanapewa elimu au mafunzo ya ushonaji wa nguo wakitumia cherehani, wamama hao wamevaaa mavazi ya kitamaduni la kabila la wamasai.

Mwanamke akiwa anapanda ngazi, kuelekea katika mlango uliotengenezwa kwa chuma wa shule ya awali. Ambapo kumechorwa picha mbalimbali za midoli pamoja na wanyama katika kuta za shule hiyo.

Mandhari nzuri ya viwanja vya michezo vya shule ya awali,.ikiwa na bembea za rangi tofautitofauti chini kukiwa na mchanga Laini ambao unamkinga mtoto pale atakapo anguka asiweze kutumia.

Mazingira mazuri ya shule ya msingi, yenye jengo refu la ghorofa linalotumika kama madarasa, kukiwa na ngazi kwa ajili ya kupanda madarasa ya juu, chini kukiwa na ukoka ulio na maua mazuri ya rangi ya kijani.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwafundisha wanafunzi wa shule ya msingi walioketi katika madawati ya mbao, wakiwa wamevaa sare za rangi nyeupe na bluu.

Mazingira mazuri yenye jengo na madarasa ya shule ya msingi ,yaliopakwa rangi nyeupe kukiwa na vibaraza visafi pamoja na nguzo za chuma zilizoshikilia paa la vibaraza hivyo.

Walimu wa kiume wakiwa wamesimama nje ya madarasa, wakiwa wanafunga vizuri mitihani ya shule ya sekondari katika bahasha maalumu, ili kupelekwa katika usahihishaji.

Mwalimu akiwa amechuchumaa akitoa kitabu kutoka katika rafu zilizotengenezwa kwa mbao, ambazo zimehifadhi vitabu mbalimbali vinavyotumika katika kutoa elimu ya shule ya sekondari.

Chumba cha bweni cha shule za sekondari kilicho na vitanda vya chuma vilivyounganishwa cha juu na cha chini, pamoja na magodoro yaliyotandikwa mashuka masafi.

Mazingira ya shule ya sekondari, kukiwa na jengo refu la madarasa, yenye milango ya mbao na madirisha ya vioo, nje kukiwa na miti inayotoa vivuli katika sehemu za mbao zilizotengenezwa kwa ajili ya kupumzika.

Wanafunzi wa vyuo wakiwa wameketi katika sehemu kubwa yenye madawati maalumu kwa ajili ya kujisomea, Wakiwa wanatumia kompyuta mpakato, simu za mkononi, madaftari, vitabu na kalamu ili kujifunza.

Mkufunzi akiwa anafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti vilivojipanga katika ngazi kwenye darasa kubwa lenye madirisha makubwa, wakiwa wanaandika kile wanachofundishwa.

Mkufunzi akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo, ambao wameketi katika viti, huku mezani kukiwa na vitu mbalimbali, kama vile: simu za mkononi, madaftari, kompyuta mezani pamoja na vikoba.

Mkufunzi akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika viti, huku mezani kukiwa na kompyuta, madaftari, chupa za maji, mwalimu huyo akiwa amesimama mbele na ni wa jinsia ya kike.

Mkufunzi akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo ambao wameketi katika madawati mezani kukiwa na kompyuta mpakato kwa baadhi ya wanafunzi, madaftari na chupa za maji ya kunywa.

Wanafunzi wa vyuo vikuu wakiwa wameketi katika viti, ndani ya darasa lenye dirisha la vioo, wakiwa wanajisomea kukupitia kompyuta mpakato zilizopo mezani.

Mwalimu akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati makubwa ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha madirisha makubwa yaliyotengenezwa kwa vioo kila mmoja akiwa na daftari na kalamu akiandika wanachofundishwa.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika darasa kubwa, kila mtu akikaa peke ake akiwa na karatasi pamoja na kalamu wakiwa wanafanya mitihani.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wa kike na wa kiume, wakiwa katika darasa, wakipewa mafunzo ya utengenezaji wa simu za mkononi, wakiwa na vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kupima umeme pamoja na kuchomelea.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapewa elimu ya utengenezaji wa magari, wakiwa ndani ya karakana yenye magari mabovu ambayo yametolewa milango pamoja na matairi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapewa mafunzo ya uchomeleaji kwa kutumia gesi yenye moto mkali, wakiwa wameva miwani inayowakinga na mwanga huo, pamoja na barakoa.

Wanafunzi wa vyuo vya ufundi wakiwa katika darasa, wakipewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mikononi, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kupima umeme na kuchomelea.

Vijana wa chuo cha ufundi wakiwa darasani wakipewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mkononi, Wakitumia vifaa mbalimbali kwaajili ya kufungulia, kuchomelea na kusafisha simu hizo.